Bango kubwa lenye picha ya chupa ya bia na maandishi ya matangazo limewekwa wazi kwenye ukuta wa baa, likiwakaribisha wateja kuingia na kufurahia vinywaji mbalimbali katika mazingira yenye furaha na starehe.

Watu wawili wamesimama kando nje ya duka la maziwa wakisubiri kwa uvumilivu, huku wakizungukwa na hali ya usafi na mpangilio mzuri wa bidhaa ndani ya jokofu kubwa lenye maziwa na bidhaa nyingine za maziwa, hali inayothibitisha umuhimu wa uhifadhi bora na huduma nzuri katika maduka ya bidhaa za maziwa,

Chupa mbalimbali zenye bidhaa za maziwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndani ya duka maalumu zikionesha utofauti wa aina na ukubwa wa bidhaa zinazopatikana kwa wateja wanaotafuta bidhaa za maziwa zenye ubora wa hali ya juu.

Mashine ya kisasa ya kutoa maziwa imewekwa kwenye eneo maalumu la duka la bidhaa za maziwa, ikitoa maziwa safi moja kwa moja kutoka kwa ng'ombe, huku mteja akisubiri kwa uaminifu ili apimiwe kiasi na ubora wa maziwa hayo kabla ya kununua.

Duka maalumu la kuuza maziwa linamaandishi yanayoelezea huduma na bidhaa zake pamoja na picha zinazoonyesha aina ya mbalimbali za maziwa. Vyombo vya kuhifadhia na bidhaa zinazotokana na maziwa, kiwavimepangiliwa vizuri kuwavutia wateja wanahitaji bidhaa za maziwa kwa matumizi ya kila siku.

Duka kubwa la maziwa linaangaza vizuri na limepangwa kwa usafi, wateja wakiwa wameketi kwa utulivu wakipimiwa maziwa na kuhudumiwa kwa uangalifu na mhudumu aliyeko karibu, huku rafu zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali za maziwa zenye alama na bei tofauti.

Meza ndefu ya mbao imetengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu ikiwa na uso laini imewekwa ndani ya chumba maalumu, ikionyesha ubora wa bidhaa zinazotengenezwa kwa wateja wanaopendelea samani za kisasa zenye mvuto na matumizi ya kudumu.

Makoti ya sofa ya kisasa yamewekwa kando ya barabara kwa mpangilio mzuri, sofa hizo ni za rangi tofauti na zimepangwa kwa mtindo unaovutia eneo lina mvuto kwa wateja wanaopita na kuangalia sehemu ya wauzaji wa samani wakionyesha bidhaa zao kwa watu wa mtaa.

Makochi ya kisasa yenye mvuto wa kipekee yamepangwa kwa ustadi ndani ya chumba kilichopambwa vizuri, viti vya mbao vyenye umaridadi pamoja na tanuri dogo la moto wa ndani likitoa mandhari ya kupendeza kwa mteja anayehitaji samani bora na za kisasa kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Vitanda vya kisasa vilivyotengenezwa kwa mchanganyiko wa chuma na mbao vimewekwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wazi, vikionyesha ubunifu wa kisasa na uimara; huku vikitoa starehe na muonekano wa kisasa unaofaa kwa matumizi ya ndani na nje, ukisisitiza ubora wa vifaa na muundo wa kisasa katika biashara ya samani.

Makochi ya sofa yamepangwa kwa mpangilio mzuri pamoja na meza za kisasa, vyote vikiwa na muundo wa kuvutia na rangi zinazovutia, vinatoa mandhari ya starehe na ubora wa samani zinazopatikana kwa wateja katika maduka ya bidhaa za mbao na za samani.

Makabati ya kisasa yamepangwa kwa ustadi katika chumba kikubwa, yakionyesha muundo wa kisasa na rangi nzuri zinazolingana na mapambo ya ndani, makabati haya ni sehemu muhimu katika biashara ya samani ambapo wateja wanapata bidhaa zenye muonekano wa kisasa na ubora wa hali ya juu.

Katika chumba cha kisasa kilichopambwa kwa ubunifu wa kisasa makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa uangalifu yakionyesha muundo wa kisasa unaolenga kutoa faraja na mvuto kwa watumiaji wa vyombo hivyo vya samani.

Makochi ya kisasa yaliyojaa ustadi na ubunifu, yamepangwa kwa uangalifu ndani ya chumba kikubwa. Huku meza na viti vya kisasa vilivyotengezwa kwa vifaa bora pamoja na makabati makubwa ya kisasa yamejaa katika duka hilo la samani.

Chumba kilichoandikwa kwa ustadi cha kuwapokelea wageni, ambako watu wameketi kwa furaha na kusubiri huduma mbalimbali kinatoa mazingira ya starehe na ukarimu unaowavutia wateja kutoka sehemu tofauti tofauti.

Wapishi wa hoteli wamebeba vya aina vyakula mbalimbali mkononi, wakionyesha baadhi ya vyakula vinavyopatikana katika hoteli hiyo ya kifahari, kwa wageni wa katika hoteli hiyo, huku mazingira yakionekana safi na yenye mpangilio mzuri, unaoonyesha taaluma ya hali ya juu katika huduma za vyakula.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa makini ndani ya duka la kienyeji zikionyesha aina tofauti ya bidhaa zinazohitajika kwa matumizi ya kila siku, huku wateja wakifurahia urahisi wa kupata mahitaji yao kwa karibu na kwa haraka zaidi.

Bidhaa mbalimbali za chakula kama vile mahindi, nyanya, vitunguu zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye maduka ya sokoni, huku watu wakiendelea kukaa kwa utulivu wakiwa wana ngoja wateja ili kuwa hudumia kwa haraka na kwa ufanisi.

Watu wameketi pembezoni mwa njia ya soko, wakizungukwa na bidhaa mbalimbali za chakula, zilizopangwa kwa ustadi juu ya mikeka na magunia, zikiwepo mbogamboga, matunda na nafaka, huku shughuli za ununuzi na mauzo zikiendelea katika mazingira yenye msongamano na kelele.

Kibanda kimejaa bidhaa mbalimbali za kilimo kama vile ndizi zilizoiva nyanya, vitunguu vilivyosafi pamoja na mbogamboga za aina tofauti zinazovutia wateja wengi, huku soko likiwa na shughuli nyingi na kelele za mauzo zikitoa haiba ya biashara hai ya kila siku katika eneo hili la soko.

Watu wengi wamesimama kwa utulivu ndani ya maduka mbalimbali ya sokoni, wakiwa wanashughulikia shughuli zao za kila siku kama kununua bidhaa muhimu na kuwasiliana kwa heshima, huku mazingira ya sokoni yakiwa na pilikapilika ya kelele na mazungumzo na msongamano wa watu ambao unaonesha shughuli za kibiashara.

Bidhaa mbalimbali za jikoni zimepangwa kwa ustadi na kutundikwa kwa mpangilio mzuri sokoni, zikivutia wateja na kurahisisha upatikanaji wa mahitaji yao ya kila siku kwa urahisi na ufanisi mkubwa katika biashara.

Muuzaji amesimama akiwa anapima nyanya zilizoiva kwa kutumia mkono na kuziweka ndani ya mfuko wa plastiki, huku akihudumia mteja katika mazingira ya soko yaliyojaa shughuli mbalimbali za kibiashara.

Mazulia yenye rangi na miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka maalumu, ambapo wateja wanapewa nafasi ya kuchagua bidhaa zinazokizi mahitaji yao kwa ubora na mtindo wa kisasa. Jambo linaloonyesha utaratibu na ustawishaji wa bidhaa katika soko hilo.

Simu ya mkononi imewashwa ikionyesha ujumbe kwenye kioo ambapo maelezo ya muamala wa fedha yanasomeka wazi yakionyesha kiasi kilichotumwa, muda, na jina la mpokeaji jambo linalodhihirisha matumizi ya huduma ya fedha kwa njia ya simu katika shughuli za kifedha za kila siku.

Majengo makubwa ya ghorofa yamejengwa kwa muundo wa kisasa, kukiwa na madirisha makubwa ya kioo na rafu ya kisasa. Majengo haya yanatumika kwa makazi ya biashara, yakitoa nafasi za ofisi, nyumba za makazi na huduma mbalimbali kwa wakazi na wageni.

Rafu zilizopangiliwa kwa uangalifu zikionyesha bidhaa mbalimbali ikiwemo midoli ya mapambo na nguo ambapo kila kipengele kimewekwa kwa mpangilio wa kuvutia. Ili kuwafanya wateja wahisi utulivu na urahisi wakati wa kuchagua vitu wanavyohitaji katika maduka makubwa ya kisasa.

Aina tofauti za nguo zimepangwa kwa mpangilio wa kipekee ndani ya duka kubwa la kisasa, ambapo zimewekwa kwa njia inayovutia macho na kurahisishaa wateja kuchagua kwa rahisi mavazi yanayowafaa kwa mahitaji yao tofauti, ikionyesha mpangilio mzuri na usimamizi bora wa bidhaa.

Nguo za aina mbalimbali zimepangwa kwa uangalifu na kutundikwa kwenye vifaa maalumu vya kisasa ndani ya maduka makubwa ya biashara huku rangi saizi na mitindo zimezingatiwa kwa ustadi mkubwa, ili kuwavutia wateja na kurahisisha mchakato wa kuchagua mavazi bora katikati mazingira ya kisasa na yenye mpangilio mzuri.

Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa utaratibu mzuri ndani ya duka kubwa la kisasa, ambapo watu wengi wakiwa na vikapu maalumu mkononi mwao wanapita kwa makini wakichagua bidhaa wanazohitaji kwa uangalifu mkubwa, wakijitahidi kununua vitu bora na vya kila siku vinavyokidhi mahitaji yao ya familia.

Rafu imejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa uangalifu mkubwa, ambapo bidhaa hizo za vyakula zimewekwa kwa mpangilio mzuri ili kuwavutia wateja na kurahisisha upatikanaji wa bidhaa wanazohitaji kwenye duka hilo la kisasa.